Mchezo wa soka wa walemavu unaoendelea kwenye uwanja wa udongo. Wachezaji wanacheza, wengi wao wakiwa wana mguu mmoja na wanatumia magongo. Mpira upo hewani. Kuna miti na mijengo machache nyuma yake.

Darasa lenye madawati na viti vilivyopangwa. Sakafu ina muundo wa rangi nyekundu na nyeupe. Ukuta wa nyuma una ubao mweupe na kipimo cha urefu kilichoekwa juu yake.

Madawati mawili ya shule yaliyotengenezwa kwa mbao yakiwa yamepangwa darasani mmoja limechakaa huku likiwa na alama zengine. Nyuma kuna kiti na ukuta wenye matofali, pazia mbili zinaning'inia.

Mrundo wa vitabu vya Longhorn Computer Science Learner's Book Grade Seven vilivyopangwa juu ya meza. Vina jalada ya samawati na vimefungwa kwa kamba au mkanda. Nyuma, kuna faili ya manjano.

Nguzo ndefu ya bendera imesimama wima chini ya anga yenye mawingu meupe, miti yenye majani mabichi chini na kando yake ikiwa mazingira ya nje labda bustani au eneo la wazi.

Ubao mweupe ulioko darasani au chumba cha mkutano, ambapo kuna maandishi yaliyogawanyika katika sehemu mbali mbali, kila pahali pakiwa na maelezo maalum. chini yake kuna fimbo na kifutio.